Kibanda kidogo lakini maridadi kimesimama kwa utulivu pembezoni mwa barabara, kikiwa kimepambwa kwa matunda safi yaliyopangwa kwa ustadi. Ndizi za manjano zilizovunwa muda mwafaka na machungwa yenye rangi ya kuvutia . Vyote vimewekwa juu ya kreti kwa mpangilio ya kuvutia macho ya mteja. Mandhari hii inaonyesha uzuri wa kazi ya mkono na bidii ya kila siku ya mfanyibiashara mdogo anayejitahidhi kuhakikisha lishe na huduma bora kwa wateja wake.

Mashini ya kisasa ya kuonyesha viwango vya kubadilisha fedha imesimama mbele. Skrini yake ikionyesha thamani ya sarafu mbalimbali kama dolla, euro na pauni dhidi ya shilingi ya Kenya. Takwimu hubadilika kila wakati zikionyesha mienendo ya soko la kimataifa.

Ndani ya stoo tulivu mabale ya nguo yamepangwa juu kwa juu. Kila moja ikiwa imefungwa kwa plastiki na imebandikwa kwa kalamu. Ni bidhaa kutoka nje, zikisubiri kufunguliwa kwa mauzo au kusambazwa madukani.

Ndani ya duka lake ndogo, mtu anashikilia jagi iliyojazwa maziwa sana. Kwa ustadi na utulivu anamimina maziwa hayo kwenye glasi akihakikisha hayamwagiki. Mwanga hafifu wa duka unamulika uso wake kwa upole, ukionyesha bidii na utulivu wa mfanyi bioashara anayewajali wateja wake.

Duka ndogo lakini la kisasa linasimama barabarani likiwa na mashine ya milk atm tayari kuhudumia wateja. Ukutani michoro ya ng'ombe wenye afya imechorwa kwa ustadi mkubwa ikiashiria chanzo halisi cha maziwa safi.

Mezani matunda safi yamepangwa kwa mpangilio maridadi. Maembe ya manjano, majungwa yenye mng'ao, yote yakiwa na mvuto wa asili. Harafu tamu inatoka taratibu ikiwalika wateja kwa macho na pua. Hili si onyesho la matunda, ni ladha ya afya, uzuri wa kilimo na heshima kwa kazi ya ukulima.

Kibunda kizito cha noti cha elfu moja za Kenya kimefungwa vizuri kikiwa tayari kwa matumizi. Kila noti inang'aa kwa rangi ya kahawia, ikiashiria thamani, jasho na juhudi. Ni taswira ya mafanikio, malipo au labda biashara kubwa inayotarajiwa.

Katika eneo la maegesho yenye usakafu safi, magari ya kifahari yameegeshwa kwa mpangilio unaovutia. Kuanzia rangi zake zinazong'aa hadi miunga yake ya kuvutia macho. Kila gari lina ngara kwa hadhi na imara. Ni mandhari ya utulivu wa pesa, ladha ya nasa, na ndoto ya wengi. Magari haya yanazungumza kimya kimya kuhusu ahadi ya kuwamiliki wao.

Soko limejaa watu wa rika mbalimbali, kila mmoja akiwa na lengo lake. Wauzaji wanapasa sauti wakitangaza bidhaa zao. Huku wanunuzi wakichagua kwa makini. Meza zimejaa matunda, mboga, nguo na bidhaa za kila aina. Ni eneo la uai, harakati na riziki.